Mara mimgi kabla ya kuanza kazi ama wakati wa kupumzika kidogo hivi basi wafanyikazi hujuliana hali na kuambiana vile wanavyoendelea na kazi na utenda kazi wao kila siku.

Huwa ni desturi mzuri pale mtu unapoenda kwa taasisi yoyote ile kutafuta usaidizi wowote pale basi unapewa muda wa kujieleza vizuri na yule mwingine pia akakuskiza hivi kwamba utasaidika kwa urahisi.

Mpira wa kandanda ni mpira ambapo wakati mwingine uchezwa kwa Kasi sana. Manake wote mnakimbilia lile mpira na linapo kupita basi timu Ile ingine waweza waka wafunga bao na kuwashinda kwenye ushindani huo.

Kwenye shirika la Huduma Kenya wakati mwingine wafanyikazi pale wanajadiliana kwanza jinsi ya kutekeleza jambo fulani ama huduma fulani kisha, awahudumia watu wa uma ambao wameenda kutafuta usaidizi pale.

Mashabiki wanapotokea uwanjani kushabikia timu zao, wanakuwa na mbwembwe kadhaa, mmoja anaweza tokea na firimbi, mwingine atokee na vuvuzela, wengine waanze kudensi na kucheza nyimbo kadhaa, huwa ni ya kufurahisha mno.

Shirika la huduma kenya linafanya kazi kwa njia mzuri. Unapowatembelea utapata kwamba wamewekelea viti mahali ambapo wateja ama watu wa umma watakalia wakigonja hudumiwa. Hii husaidia watu ambapo labda wametoka mbali wakitembea.

Nchini Kenya magavana pia baada ya kuchukuliwa na watu kwenye uchaguzi mkuu, huwa wanaapishwa ili kuanza kazi yao rasmi, kazi hii hufanikishwa na wakuu wa mahakama ya Kenya.

wachezaji wa mpira wa soka wanaposhindana uwanjani kisha wao wanatoa ushindani mkubwa na kupachika mabao kadhaa kwa timu pinzani. Basi wao wanashinda kikombe wanakabidhiwa zawadi kadhaa.

Mchezaji yeyote yule anapofunga bao basi hua ni sherehe sana kwake maanake timu yake itaweza shinda mshindano huo na pia mashabiki watafurahia sanaa na wachezaji wake. Na hapo atakua amekuza talanta yake vizuri

Timu ya wananchi wa kenya ya KDF inayoshiriki kwa mpira wa kandanda huwa wacheshi mno maanake wakiwa uwanjani pale utawasahau wao ni wanajeshi na wanacheza vizuri sana huo mpira wa kandanda.

Wafanya kazi wa huduma Kenya ni watu ambao wanajikakamua sana na wanatia bidii na wanafanya kazi kwa ubusara sana. Wao huudumia watu na hekima na unyenyekevu na watu wengi hupenda huduma hii ya huduma Kenya.

Rais wa sasa wa Kenya William Samoei Ruto aliapishwa mnamo mwaka wa 2022 baada ya kushinda uchaguzi mwezi wa Agosti mwaka huo. Alikuwa na bibiye wakati huo.

Kwa kawaida mtu anapoenda kuchukua kitambulisho chake, mara mingi huulizwa kupeana alama ya mikono, vidole vyake. Hiyo hufanyika ili kudhibitisha kwamba kweli wewe ni huyo mtu binafsi, maanake kila mtu ako na alama tofauti kwa vidole vyake

Huwa ni jambo mzuri pale ambapo wananchi wale wanaongozwa na pia wale ambao wanaongoza wakishirikisha kufanikisha shughuli za kutena kazi wa serikali kama vile polisi, na raia wa kawaida ama wafanyi kazi huduma.

Rais aliye staafu Uhuru Kenyatta aliyeapishwa kuchukua atamu wake uongozini ya zkeshuu mara ya kwanza mnamo miaka ya elfu mbilu na kumi na tatu, pale alikua na bibi yake Bi Margaret Kenyatta.

Hapa nyuma kidogo, Kenya, upande wa siasa kulikua na chama ambacho kiliitwa KANU, yaani Kenya African National Union . Chama hichi kiliundwa pale nyuma, wakati Kenya ulipata mamlaka kutoka kwa wakoloni na imekua ikiongoza nchi hii kwa muda mrefu.

Basi wafanyikazi katika shirika la huduma kenya, wao hufanya kazi kwa hodari sana. Maanake ukienda pale kama mtu wa umma unashughulikiwa chap chap na kazi yako inakuwa sambamba.

Mashabiki wa wachezaji iwe ni mchezo wowote ule, mara mingi baada ya kutoka kushabikia watu ama timu yao, basi huwa wanakuja na firimbi, fufuzela ili ikifika wakati wa kusherehekea wao hucheza nazo.

Mara mingi wakenya wakiona polisi akiwa amevalia sare yake ya kazi huwa wanamuogopa. Lakini wanasahau kwamba yeye pia tu ni mwanadamu kama yeye na anatekeleza majukumu yake kwa kazi yake.

Ni jambo la busara iwapo wewe ni mfanyikazi na unachukua habari fulani kutoka watu wa umma, uhakikishe kwamba umewaelezea vizuri na yale mambo yote ambayo wameijaza basi ni mambo yaliyo sawasawa yasije yakaleta shida hapo mbeleni.

Washabiki wanapo shabikia timu za Kenya waki cheza, mara mingi wakiwa pale ng'ambo utaona wakibeba bendera za taifa la Kenya. Hili ni Kuashiria uzalendo na kwamba wanashabikia timu yetu ya Kenya Ili wapate ushindi.

Ah basi wakati mwingine utapata kwamba wafanyakazi wanataka kuonyeshana kile wanachokifanya. Hivyo basi utapata kwamba katika mahali wanapofanyia kazi wameweka ile kamera ili kuchukulia video ya kazi wanafanya kisha baadaye wanaiisambaza.

Shirika la Huduma Kenya ama kweli wao huendeleza huduma bora, maanake mwananjia yeyote aendapo pale kutafuta usaidizi ama huduma yoyote ya serikali, kweli ataipata na atahudumiwa kwa njia mwafaka kabisa.

Siku hizi utapata kwamba watu wanaposajiliwa basi wanatumia tarakilishi. Hapo zamani ungepata kila mmoja angeandikishwa kwa karatasi. Lakini kwa vile teknolojia imezidi kwa kasi basi inarahisisha mambo na kunakili watu kwa tarakilishi ni rahisi.

Watu wengi hufikirikia kwamba uwanja wa Nyayo ni uwanja mkubwa zaidi nchini Kenya, lakini kweli uwanja wa Kasarani ndio unaoweza kubeba watu wengi sana, lakini pia kunayo inayojengwa ya Talanta ambayo itakuwa kubwa zaidi.

Wafanyi kazi wa shirika la huduma Kenya. Wao huvalia sare rasmi za kazi. Sare yao ya rasmi kwao huwa shati ya rangi ya cheupe na kola ya rangi ya nyekundu na suruali ya rangi ya nyeusi ama marinda la rangi ya nyeusi.

Hapo zamani kidogo, kulitokea mageuzi kidogo hapa kenya kwamba walitaka kubadilisha ile kitambulisho ambacho tunakitumia kwa sasa, kwamba walijaribu kutumia ingine ambayo inaitwa huduma namba ila haijafanikiwa.

Huwa ni sherehe kubwa sana wakati ambapo timu wanashinda tuzo kisha wanapata zawadi iwe ni kombe ama pia ni zawadi ya pesa wao husherekea.

Wafanyakazi wa shirika la huduma center za kenya ni kwamba wao sare zao zinalingana na bendera ya kenya, kwa mfano utapata iko na rangi ya nyeusi, nyeupe, nyekundu na hata ya kijani kibichi.

Rais wa sasa William Ruto aliapishwa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili na Bi Martha Koome, ambaye yeye ndiye jaji mkuu katika mahakama ya juu zaidi nchini Kenya, hii ilikuwa sherehe kubwa.

Katika mji la mombasa kuna timu moja lajulikana sana la kandanda laitwa Bandari Fc . Vijana hawa ni hodari sana kwa kucheza mpira. Wao mara mingi huwa wanapata ushindi wanapocheza na timu yoyote ile kutoka bara.

Kampuni moja almaarufu ya EABL ambayo inatengeneza kinywaji cha pombe kinachoitwa Tusker, huwa wanafadhili mambo ya michezo kwa vijana kwamba wao wako na timu ambao wanashiriki katika michezo na wanawapatia pesa.

Mkenya unapotaka kuenda nchi za ngambo mara mingi Huwa umeenda sherika la serikali ambapo utakuwa unajaza kitambulisho ambacho kinaitwa pasipoti ndio upewe hiki kuna ada fulani unayolipia.

Wakati mwingine mkuu wa idara fulani katika serikali, tuseme kama ile ya utendakazi ya umma anaweza tembelea vituo za serikali kama huduma kenya, kuangalia jinsi ambavyo wanafanya utendakazi wao iwapo wanazingatia kazi.

Tembelea shirika la huduma Kenya waweza kupata huduma ambaye inasaidia makundi, yale ambayo inatengenezwa na watu, kujisaidia makundi moja iliwasaidie kufanya biashara, na pia hata kupata mikopo kwa serikali.

Ni desturi kwa timu yeyote ile kabla ya kushiriki kwa mashindano yoyote ama kabla ya kuanza mechi basi wanafa kuchangamsha mwili yao kwanza ili misuli ipate kufanya kazi vizuri wasije wakapata matatizo yoyote.

Shirika la huduma Kenya, ni shirika ama taasisi inayofanya kazi kwa njia mzuri, mara mingi utapata wahudumu wake wote wanaenda kazini na husaidia watu kupeana huduma za serikali kwa nia ya urahisi.

Bendera la kenya lina rangi nne, moja ni rangi nyeusi, ikifuatwa na rangi jeupe, ikifuatwa na rangi ya nyekundu, ikifuatwa na rangi ya kijani kibichi hiyo ndio rangi ya benera la kenya.

Mara kwa mara utapata wachezaji wa timu moja ilile wakicheza huwa wanapiga moja safi ya timu yote mzima. Hii watakuwa wanatumia kwa makumbusho kukumbuka wakati walikuwa wanacheza na pia wanapofanya michezo yote ile.

Cheti cha kuzaliwa ni muhimu maanake huonyesha kwamba mtu fulani alizaliwa kwa nchi fulani, muda fulani na hospitali ama mahala fulani. Hii husaidia mtu unapoenda kuchukua cheti cha kitambulisho.

Ni muhimu kuhakikisha kwamba mapipa, ama mabomba na vifereji ya kuondoa maji, taka yametengenezwa vizuri ili yakikishe kwamba mazingira mazuri yamezingatiwa na kwamba maji chafu hayatapatana na maji safi.

Kuna wakati ambapo wafanyi kazi wa serikali hasa ile taasisi ya huduma kenya wanafanya mkutano wao wenyewe kwa wenyewe ili kuangalia utenda kazi wao na kuboresha jinsi wanavyo fanya kazi, hii ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba uma wanapata huduma bora.

Mchezaji anapojitosa kwenye mashindano, basi yeye huwa radhi kwa yale yote ambayo yatatokea iwapo ataanguka ama hataanguka ni kwamba yote ni kwa kushiriki mashindano na anatafuta ushindi.

Haya basi, katika nchi ya kenya, kuna timu moja ambalo inaitwa Sofapaka, wao wako na mashabiki wengi sana na hawa huwa wako na starehe yao wakitokea kucheza mpira wao, mashabiki wao pia wanawashangilia.

Wakati mwingine ambapo mfanyakazi anafanya kazi kuhudumia wateja, anakumbana na shida fulani hivyo basi anahitaji mwenzake au wenzake wanaofanya kazi pamoja ili kuwaonyesha jambo lile kusudi la kupata suluhisho.

Wachezaji nchini Kenya kutoka sehemu mbalimbali na kampuni mbalimbali, vile vile hata walinzi nao wanajeshi wetu wa Kenya, wako na timu yao ya wachezaji inayo wafadhili na kuwapatia pesa wanaposhiriki kwenye mashindano.

Mara mingi nchini Kenya ukiwa kijana unaenda kutafuta kazi au pia tu kwa yule mtu yeyote unaenda kutafuta kazi. Kunazo washirika au kampuni ambao ukienda pale watakuambia ulete cheti kutoka idara ya uchunguzi iwapo wewe ni mhalifu ama wewe ni mzalendo.

Kwa miaka ya zamani, kabla ya miaka wa elfu mbili, kulikuwa na chama kubwa sana kiitwacho KANU na aliyekuwa anaongoza aliitwa Moi, wakati huo siasa kenya yalikuwa kama si wa sasa.

Katika taifa la Kenya, baada ya mtu kufanya masomo ya sheria, basi akimaliza ile kupata shahada yake, anaenda pia kwa shule ingine ambayo inaitwa, Kenya School of Law , kisha baadae anapomaliza hapo, basi anahitimu kufanya kazi kama mwanasheria katika mahakama kuu.

Mara nyingi mashabiki wanaposhangilia timu yao, huwa wanabebea mabandiko maalum ambayo yameandikwa majina ya timu yao na mbona wanashabikia hili timu. Hii huleta vicheshi sana uwanjani hasa pale wanaposhinda.

Pahali ambapo mchezaji mmoja wa timu anapo ufunga bao basi inakuwa ni sherehe sana kwa mashabiki wa timu hiyo manake kwamba wanafurahia na wanaona kwamba wanaeza shinda mashindano huo na watuzwe taji la maana.

Unapotembea kwenye shirika la huduma Kenya, utapata kwamba wao wametengeneza dawati maalum ili kusaidia watu wapate ujumbe kuhusu huduma wanazopeana. Hivyo basi, mtu ukienda pale mara ya kwanza, utapatana na watu hawa na wataweza kukuelekeza vizuri.

Mchini Kenya tunayo shirika nyingine ambalo pia linasaidia serikali ya Kenya kuendesha shughuli zake, upande wa serikali ni wa (Judiciary) na hii (Judiciary) ndio inahakikisha sana kwamba sheria imetiliwa maanani nchini Kenya.

Wakulima wanapoenda kujaza fomu za mbolea kwa mara mingi utatakikana kujaza kwamba wako na shamba kiasi gani alafu wanahitaji mbolea kiasi gani na mimea ambazo wanapanda kwa shamba yao. Mambo haya husaidia serikali kupanga mambo yao vizuri.

Kunayo taasisi nchini Kenya ambayo inahudumia watu wa umma wa Kenya. Yaani wao kwamba huleta zile huduma za serikali iwe karibu na watu. Shirika hili huita Huduma Centre na watu wengi wamefaidika sana hapa.

Kadi ama kitambulisho hutumika mara mingi na watu hapa nchini Kenya, ili kuwawezesha kufanya mambo yao ya kila siku iwe ni kufungua akaunti katika benki, ama kuwezesha mambo yao ya kufanya kazi wowote ule.

Sio mara mingi utaenda mahali upate askari wa Kenya akienda kutafuta huduma. Yeye pia asaidiwe kufanya jambo fulani. Lakini wao pia ni wanainchi kama Wakenya. Na hivyo basi wakati mwingine pia wao huenda kutafuta huduma.

Kutoka mwaka Wa 2020,palipotokea jangwa la korona, imekuwa ni kawaida ukitembea mahali ambapo kuna watu wengi, basi ni vyema ufunge maski kwa mdomo wako, iliuzuie maambukizi yeyote yale.

Ukienda kwa maofisi ya huduma Kenya utapata kwamba wameweka dawati fulani na wafanyikazi ambao wanasaidia watu kuwwaambia kuhusu ujumbe. Basi mtu yeyote anayetaja usaidizi waeeza tu kutaenda pale na utasaidika vizuri.

Nchini Kenya tunavyo viwanja kadhaa ambazo tunazitumia kwa michezo kadhaa, kwa mfano tunao uwanja wa Nyao ,uwanja wa Kasarani ,na uwanja mwengine ambao unatengenezwa wa Talanta, hapa kukiwa na michezo ama mikutano watu hufurika kweli.

Rais kabla ya kuanza tamu yake ya uwongozi na kuchukua mamlaka kunazo mambo fulani ambazo lazima aitie sahihi kwa mfano ile ya kuilinda nchi na ile ya kukubali kuwa muongozo wa taifa la kenya basi hayo yote hufanyika wakati baada ya uchaguzi mkuu.

Uwanja wa Nyayo hutumika sana kwa michezo hapa nchini. Iwe ni riatha ama pia mchezo wa kandanda. Mara mingi wanariatha wetu huenda pale kushindana na mashabiki hutokea kwa wengi sana mno hasa wale wanao toka jijini Nairobi.

Basi kunakuwa na michezo aina kadhaa, kuna michezo ya kandanda ama soka na pia kuna michezo ya kukimbia na kwa kukimbia kuna michezo ya kuruka, wanariadha hawa huruka kwa umbali sana na mwenye ataenda kwa umbali zaidi ndiye atakaye kuwa mshindi.

Wakati wa kuchukua kitambulisho cha huduma namba basi vidole vya watu vinanukuliwa kwenye karatasi hii ni kuhakikisha kwamba mtu mwenye ubinafsi ndio inaambatana na kitambulisho chake atakacho pewa.

Shirika la Huduma Kenya wanafanya kazi kwa njia mzuri. utapata kwamba wao hufanikisha yale mambo ya serikali ama huduma ya serikali nye watu wangeenda kule mjini Nairobi kupata. Wao wanaletea wananchi karibu na wao.

Wafanyi kazi wa shirika la huduma centre, hufanya kazi kwa njia mzuri. Wao huakikisha kwamba wamesaidia wateja wao kwa njia ipasavyo, na hawachukui hongo yoyote. Hawa wafanyi kazi hufanya kazi vizuri.

Jaji mkuu ambaye pia ni raisi wa maakama ya juu zaidi nchini Kenya, kwa sasa anaitwa bi Martha Koome. Yeye ana akikisha kwamba Sheria na kanuni zote hapa nchini zimefuatiliwa. Na pia maakama yote nchini Kenya imefanya kazi Yao kwa njia ipasavyo.

Shabiki naposhabiki ya timu yake yeye huwa na furaha tele hata atasahau mambo mengine yote tu maanake akili yake yote na moyo wake wote uko kwa ule mchezo. Huu ni wakati mwema wa kutangamana na watu ambao wanapenda mchezo huo pia.

Saa zingine ukienda kutafuta huduma katika taasisi huduma kenya, saa zingine utapata watu wengi ila kwa siku zingine utapata watu wachache. Hii tu ni kulingana na ni siku gani umeenda na kulingana na huduma ambayo inapeanwa kwa wakati huo.

Jambo la kawaida pale ambapo wakuu wa idara fulani wanatembelea kampuni yako ama taasisi yako. Basi kuna mahali fulani ambapo wanaandikisha majina yao ili kudhibitisha kwamba siku fulani walitembelea maeneo pale na walifanya shughuli fulani.

Shirika la posta nchini Kenya biashara yake ilianza kudidimia pale ambapo mambo ya barua pepe ilivyochipuka na teknolojia ya kisasa. Hata hivo mara wakati huu wao hudumu wanatumia boda boda kufikisha mambo yao.

Nchini Kenya kulikuwa na kampuni ambayo ilikuwa inaitwa sportpesa, wao waliokuwa wanashiriki kwa mambo ya mchezo na pia walikuwa wanafatili mchezo wa timu ya Gor Mahia, mchezo Hizi yanasaidia wachezaji na pia mashabiki.

Ni desturi kwamba wakati mtu anapoapishwa ili achukue hatamu yake, basi ikiwa yeye ni mkristo atachukua bibilia kisha kusema maneno fulani, ikiwa yeye ni muislamu pia atachukua Qurani na aseme maneno fulani.

Mtu unapoenda kuandikisha kitambulisho chako cha kitaifa, basi wakati mwingi utatakiwa kupeana vidole vyako ili alama zake zichukuliwe, maanake kila mmoja anazo zake na hazifanani na mtu mwingine yeyote yule.

Mashabiki wengine wanakuwa waigizaji na wanachekesha mno, maana utapata kwamba, wakati mwingine wao hupaka rangi maalum kwa nyuso zao kama ile ya bendera ya taifa letu la kenya, hawa watu kweli hupenda taifa.

Martha Karua, yeye ndiye rais wa mahakama ya juu zaidi Kenya na yeye pia ndiye anasimamia mahakama zote nchini Kenya, wakihakikisha kwamba sheria imefuatwa nchini Kenya na kila mmoja wetu.

Wachezaji wanapocheza mchezo wa kandanda uwa ni wa kuigiza mno, manake waweza cheza na mguu unaweza cheza ka kichwa chako. Mchezo huu unachekesha mno na watu wengi hupenda.

Kunayo shirika la posta ambayo ilikuwa ikipepea sana hapo mwanzoni kabla ya mambo ya mitandao na mambo ya barua pepe kushika kasi. Hata hivyo Huduma Centre pia bado wanapeana kazi ambazo Posta walikuwa wanafanya.

Hii ni desturi ya mchezo yeyote, ile kimataifa kwamba wachezaji kabla hawajaanza mechi zao, huwa wanaitikia ama wanaimba wimbo wa taifa ili kwamba kwa mfano wachezaji wa Kenya wataimba wimbo wa taifa wa Kenya.

Rais wa sasa William Ruto na naibu wake aliyebadiliwa mamlaka ni Rigathe Gachagua. Waliapishwa mwaka wa alfu mbili ishirini na mbili na bi Martha Koome ambaye ni jaji mkuu katika mahakama ya kenya kulikuwepo pia na David Maraga.

Huwa ni jambo mzuri kila mmoja ambapo anatafuta ujumbe zaidi kuhusu huduma fulani na ni vyema pahali ambapo unaenda kutafuta ujumbe huo kutoka mfanyikazi halisi ya kampuni hiyo hapo itakuwa kwamba hutahadaiwa.

Wafanyikazi wa shirika la huduma Kenya wao hutumia sare rasmi wakati wanapofanya kazi ,mara mingi wao Huwa na rangi ya nyeusi na pia wako na shati ya rangi cheupe na kola yake ni rangi nyekundu

Mara kwa mara uwanjani hasaa katika mchezo wa kandanda utapata kwamba goalkeeper yeye hufanya kazi mingi sana maanake huzuia mpira usiingizwe ndani na ikiingizwa basi timu yake itakua imepoteza.

Kenya ni nchi tajika ikija kwa mambo ya michezo. Kwanza ile ya rugby . Wachezaji wetu wanapoenda pale ng'ambo huwa washindi mara mingi na wanashabikiwa sana na kuheshimiwa ulimwengu kote kwa ushindi wao.